Mashine ambayo inatumika kukama ng'ombe, mashine hii inafanya kazi kivyake bila ya kutaja au kutaka mtu awe hapo.

Shamba la ndizi ambapo ndizi imeweza kuiva shambani. Kuna ndizi mbili ambazo imeiiva na nyingine inayoonekana kwa mbali bado imbichi.

Mgombe wanne ambao wanakula taka. Ngombe hawa wote wana pembe na wawili ni weupe mwingine ni mweusi na mwingine ni rangi ya tunda.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama huku akitoa maganda ya ndizi ambaye haijaiva, nyuma yake kuna migomba mingi ya ndizi.

Ndizi nyingi ambayo imepangwa na kuwekwa sakafuni. Ndizi hizi zimeweza kubadilisha rangi na kuwa manjano ishara kwamba ndizi hizi zimeiva.

Tunda la ndizi ambayo imeweza kupangwa, ndizi zimewekwa pale chini kwa ajili ya kuuzwa.

Tunda la ndizi tunda hili linaoneka kwamba bado liko kwenye mgomba wake. Tunda hili halijaiva pande zote limeiva pande nyingine na pande nyingine halijaiva. pahali limebadilisha rangi kuwa ya njano imeiva na ingine kijani kibichi bado haijaiva.

Shamba la migomba, migomba imeweza kupandwa kwa laini na migomba miwili imepata ndizi ambayo bado ni la kijani kibichi.

Shamba la mimea lenye migomba mingi . Migomba haijaweza kukomaa na haijaweza kupata matunda ya ndizi.

Mwanamke ambaye anafanya kazi katika kiwanda cha maziwa. Mwanamke huyu amevalia surubuani ya rangi ya nyeupe na ameweza kufunika nywele yake na kitambaa.

Shamba lenye mimea aina ya mgomba. Mgomba hii imepata ndizi au matunda yake. Mgomba hizi ni mingi sana kwenye hili shamba.

Ng'ombe ambaye anakunywa maji kwenye zizi lake. Kuna mitungi ya maji ambayo imewekwa nje ya zizi hili.

Mtu ambaye ameshika ndizi. Mwingine anaonekana kuwa ameinama. Ndizi hizi zinapatikana sokoni na kuna moja ambayo imenunuliwa na ndio maana mtu mwanamume ameshika.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo ya samawati na ako kwenye kiwanda cha maziwa, mbele yake kuna galoni ya maziwa.

Shamba la mimea ya mahindi na mahindi hizi zimeweza kuliwa na wadudu. Wadudu hawa wameangamiza mimea hii na inapaswa kunyunyiziwa dawa.

Shamba la mimea aina ya mahindi. Mahindi hii iko kwenye shamba na imetunzwa vizuri, ingawa kuna nyasi kando yake.

Mwanamke anayekama ng'ombe huku akitabasamu. Ng'ombe huyu ana alama nyeusi na nyeupe.

Haya ni ndizi kwenye soko kuu ambayo inaonekana, kuna muuzaji na mnunuzi wakiongea kwelekea kukubaliana kwa bei ya ndizi haya.

Ng'ombe ambao wamesimama nje ya malisho. Ng'ombe hawa wanangoja kupewa chakula na mkulima ambaye hajaonekana.

Shamba lenye mimea haina ya migomba. Migomba hii ni defu sana na halijaweza kupata matunda.

Mtu ambaye amesimama kwenye shamba la mimea aina ya migomba. Kuna mgomba mmoja unaonekana kwamba umepata matunda ya ndizi.

Mtu ambaye amesimama huku anaangalia ng'ombe ambao wanaingia kwenye josho. Ng'ombe hawa ni weusi na wanapelekwa kwenye josho ili kuwakinga kutokana na kupe.

Mwanamke ambaye ananyunyizia dawa ng'ombe. Dawa hii inasaidia kuwalinda ngo'mbe ili wasipatwe na kuliwa na kupe.

Ndizi ambayo halijaweza kuiva na bado iko kwenye shambani kuna mimea ambayo ni migomba humu, pia ndizi hili halijaiva na bado lina rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wengi ambao wamo kwenye mali. Ng'ombe hawa ni ng'ombe ya maziwa na wanalishwa ili baadaye kukamuliwa na kupata maziwa.

Tunda la ndizi ambayo bado halijavunwa. Tunda hili halijaiva kwa sababu bado ina rangi ya kijani kibichi.

Mkono ambayo imeshika mmea wa mahindi, Mmea ii imeweza kuliwa na dudu na inabaswa kunyunyishiwa dawa ili kukinga mimea hii na kupata faida.

Mama na mtoto mmoja ambaye anamwaga maziwa. Mama ameshika kichungi ili kuzuia uchafu usiingie kwenye maziwa.

Mgomba wa ndizi ambayo imeshikilia tunda kubwa sana. Tunda hili halijaweza kuiva na iko tayari jinsi inavyoonekana.

Mtu ambaye anakama ng'ombe, ameshika jagi yake ya kukamulia ng'ombe. Mtu huyu amevaa kofia ya rangi nyekundu.

Shamba lenye mimea .Shamba hili ni kubwa unaonekana mgomba mmoja wa ndizi ambao bado halijaweza Kupata matunda.

Ndizi nyingi ambayo imepangwa vizuri katika eneo hili. Ndizi hizi ni za kuuzwa na zina ngoja kusafirishwa kuenda sokoni.

Ndizi ambayo imewekwa juu ya meza, ndizi hii ina rangi ya manjano, ishara kwamba ndizi hizi zimeweza kuiva na ii tayari kuliwa.

Mtu ambaye anakama ng'ombe uku ameinama. Amevalia kofia nyekundu na anakama ng'ombe yenye rangi ya nyeupe.

Gari ambalo limeegeshwa nje ya duka hili. Duka hili huenda ni ya kuuza maziwa na gari hili iko tayari kusafirisha maziwa hayo.

Mtu ambaye ameshika mahindi ambayo ina ugonjwa. Mahindi mengine yameweza kuwekwa chini ili kupata jua ili yasiweze kupata magonjwa pia.